Mwanamke mmoja ambaye anapewa chanjo na daktari ,kando yake kuna daktari mmoja ambaye anampea chanjo ,pale nyuma kuna watu ambao wamekuja kwa wingi huwa wakipanga laini iliwahusu pia kupewa chanjo.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyeusi akiwa pale anatumiya mashine ili aweze kuzima moto. Huenda kumekuwa na lipuko wa moto ambaye ilikuwa karibu kuchoma vitu ama mali zake.

Baba moja akiwa amesimama katikati ya mahindi hapa ni shamba ya mahindi , mahindi ikipata ni kidogo huyu baba amefaa kunguo yake ilianza kutoka chini hadi juu alfu mkongo amepepa chupa.

Hizi ni vitu za kitamaduni ambazo hasa watu walikuwa wanafanya, hizo siku za kitambo. Wazee wa kitambo walikuwa wanafanya hizi watu walikuwa wanaitwa hasa wachawi. Ametandika hizi vitu zake kwa leso yake nyekundu.

Mwanamke mmoja ambaye ameleta mtoto wake hospitali ili apewe chanjo kando yake kuna madaktari ambao wamevaa sare wakiwa pale wakiangalia ama wakipiga picha mtoto huyo akipewa chanjo.

Mwanaume mmoja mzee ambaye amevaa koti lake nyeupe ,huenda ni daktari wa kitamaduni ama za kienyeji yeye akiwa anapanga vitu zake kuweka hiyo boxi yake, ikiwa ameipanga.

Hapa ni kwa ardhi ambayo kumekauka. Kunaeza kua kuna jua mingi haijawai kauka. Miti naye, kuna miti moja katikati, ambayo imekauka vibaya maanake kumekua na nyasi mingi na hakuna maji.

Kumukuwa na changamoto ya ajali ambapo magari yamechomeka pale Kuna gari moja ya rangi yake nyeupe alafu hapa kuna watu ambao wamesimama huku wakipika picha ama kuhudhuria kile ambacho kimetendeka.

Hii ni picha ambayo ni mkono ya mtu ambaye ameshika nini ubovu inaweza kuwa ametoka kufua ama anaosha mkono lake.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa suti yake ya hospitali kama maeshika mtoto na amekaa katika hiyo kitanda. Huenda ameshika huyo mtoto ambaye amemtoa ametoka kumzaa.

Kuna mama mmoja amesimama hapa, kando yake kuna mtungi ya maji, wanaeza kuwa wamekuja kuipanga laini ili waweze kuichota maji, kando yao kuna pale watoto pia wamesimama pale na mitungi zao.

Wanawake wawili moja akiwa ameshika spika wakiwa wanatembea wakiwa soko uenda wanatoa habari ama hotuba katika watu wa jamii ama kijiji hili wawese kupata ripoti.

Mama moja ambaye ni labda amekuja kuleta mtoto wake kupewa chanjo, alafu kuna daktari anapea mtoto. Mtoto amelazwa kwa kitanda ili aweze kupewa chanjo kupitia mdomo lake.

Hapa kunaoyesha kuwa ni vitu za kitamaduni ambapo hasa huita uchawi ambao mara kwa mara hufanyika pale kijijini, Wamama ama watu wa kitambo ili wakitaka kutoa uchawi au vitu zozote za kitambo.

Hapa kuna baba mmoja ambaye amekaa kwa kiti akiangalia juu, halafu mbele yake kuna daktari amefungua mdomo lake akiwa akiangalilia huenda huyu ako na shida ya meno. Anangalia tatizo hilo la meno.

Hapa kuna mama mmoja ambaye ameshika dawa kwa mkono mmoja alafu kwa ingine ameshika maandishi, akiwa amewekelea kwa meza, hii ni maandishi ambayo yanamfunza jinsi ambavyo anafaa kuzitumia hizo dawa.

Hizi ni dawa ambayo Mara humpea mtoto ambaye aliyekuwa na miaka kumi na kwenda chini, ili kumsaidia kuzuia magonjwa ya baadaye na tena kumpa nguvu mwili yake na tena ngozi kwa mtoto huyo, vaa.

Hapa ni darasa, ambapo wanafunzi wakiwa katika dawatu lao wakiwa wawili wawili, mbele yao kuna mwalimu , wanafunzi hawa wameshika karatasi yao kwa mikononi mwao.

Madaktari watatu wote wanawake wakiwa pale wamesimama kama wamevaa shati lao nyeupe, alafu kuna mwanamke moja amekaa pale huenda amekuwa na shida ama tatizo la maskio amekuja kutibiwa .

Mama mmoja ambaye anabeba mtungi lake katika mgongo lake, halafu mbele kuna mtoto, huenda kuna shida ya maji ama yeye anaendea kuchota maji pale kisima ,na amebeba mtoto.

Wanawake wawili, mmoja amevaa shati lake nyeusi na mwingine amevaa suruali yake nyeusi na amevaa tena t-shirt lao nyeupe. Wote wakiwa wamesimama mbele ya hiyo gari.

Mtoto akifanyiwa mchanjo akiwa ameshika mamake.

Chumba hili ni chumba ndogo ambalo pale Iko na pale mlango mbili ambayo imepangwa rangi yenye inafanana pale tena kuna taa pande ambayo mkono unapotoka pale.

Mama amekuja na mtoto wake ili apewe chanjo, kuna daktari pale akiwa amesimama akimpea mtoto chanjo, alafu huyo mtoto akiwa analia, ilhali mamake amehakikisha kuwa ameshika mkono yake.

Madaktari wakiwa kwenye operesheni ...

Nyuki ambayo iko katikati ya mahindi.

Daktari mwanamke ambaye amefaa nguo lake la kasi pale ameshika ama kuwa kuakikisha mtoto Ako sawa amernda pale kupima mtoto ambaye yuko ndani ya hospitali.

Mama mmoja ameshika mtoto wake mdogo, anaeza kuwa huyo mtoto ametoka kumzaa yeye. Yeye amekaa kwa kitanda akiangalia mtoto wake kama amefurahi manake ameona mtoto wake aliye ametoka kumzaa

Hapa kuna daktari wawili wote ambao wamevaa sare zinazofanana. Wakiwa pale kuna mgonjwa ambaye amefungua mdomo yake huenda ako na shida ya mdomo no wonder amekuja hapo hospitali ili aweze kusaidiwa.

Mama mmoja ambaye amevaa koti lake nyeusi na shati lake nyekundu, akiwa amekaa pale kwa kiti akiwa ameenda hospitali. Huenda alikua na shida ya maskio, alafu kando yake kuna daktari ambaye anamwangalilia shido iliyoko ndani ya hiyo masikio yake.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe, akiwa pale kama amefungua boksi huenda anatafuta toviti. Yeye amesimama pale katikati ya chumba huenda akiwa kuna kitu ambacho anakitafuta.

Daktari amekaa pale alafu kuna mschana amekaa kando yake ,huyu mschana inawezakuwa ako na shida ya macho manake amekuja pale ili aweze kuangaliliwa ama kusaidiwa na daktari kuona shida ya ambapo katika macho yake.

Mwanaume moja ambaye amevaa sare zake na kubeba mtungi mgongoni akiwa katikati ya mimea Akiwa akihakikisha kuwa ametoabisha au akiwa akiakikisha kuwa mimea haya imemea vizuri.

Mama mmoja akiwa pale ameketi kwenye kiti lake ili apewe chanjo na daktari. Kuna daktari mmoja mnono akiwa anapea chanjo mama kupitia. Pale tena kuna watu wengi wakiwa pale wanapewa chanjo.

Hii sana sana watu huita wachawi. Kuna mama mmoja na mwanamke mmoja wamekaa pale. Mbele yake kuna vitu kadhaa ama dawa za vienyeji kadhaa amezipanga. Yeye anaeza kuwa ni daktari wa kienyeji ama anaeza kuwa ni mchawi.

Wamama hasa wamasai ambao wamevaa nguo za Maasai wamekaa pale wengine wamekaa kwa kiti. Alafu mbele yao kuna mwanafuzi ambaye anawaelimisha.

Madaktari wawili ambao wamefaa sare za kazi wote wakiwa pale moja akiwa ameshika mtoto mwingine pale akishika mashini kuakikisha kuwa amepata, hapa anakimisha kwamba mtoto labda amezaliwa kama haijafika mwaka inayofaa.

Hawa ni madaktari wawili wamama wakiwa wameshika watoto, halafu hapa kuna mtu mama wa hao watoto. Watoto wadogo wakiwa wanaelekea kwa kitanda ,huenda huyo mama ametoka kuzaa watoto mapacha kwa hilo hosiptali.

Hii ni dawa ambayo huwa unapewa mtoto aliyekuwa na miaka nne na kurudi chini. Hii dawa ambayo unampea mtoto akuwe na nguvu ngozi mzuri na tena afya nzuri na tena inazuia magonjwa mabaya kwa mtoto.

Mwanaume mmoja akiwa amekaa pale katika kiti ili apewe chanjo, kuna daktari mmoja ambaye ameinama huwenda akitafuta sindano ili aweze kuchanja huyu mwanaume mmoja ambaye ameketi.

Hapa ni katika jumba la hospitali. Kuna baba mmoja amekaa pale kwa kiti alafu kuna daktari ambaye amedunga yeye katika mkono, kupea yeye mchanjo. Huyu baba anaeza kuwa amekuja ili asaidiwe kupewa mchanjo ili kuzuia magonjwa ama anaeza kuwa alikuwa mgonjwa ili kuzuia maumivu.

Hii ni dawa ambayo sana sana huwa nambea mtu ambaye alikuwa na shida hili kuzuia magonjwa mbalimbali tena inapea hili akue nguvu na tena kubungua maumivu ambaye alikuwa anapitia katika mwili wake.

Hii ni dawa ambazo haswa hua inatengenezwa katika kienyeji ili kuongeza nguvu ya kiume. Haswa inauzwa pale sokoni ama unaeza enda pale kijiji ueze kuinunua. Hii imewekwa katika meza yenye rangi yake nyekundu.

Hii ni dawa ya kienyeji pale kuna miti ya rangi tofauti tofauti ambayo imewekwa pale katika sanduku hapa tena kuna dawa ya chupa alafu kuna maandishi imeandikwa.

Hii ni rekodi ambayo inatuonyesha ama inaelimisha watu kuhusu UKIMWI, kuna watu kadhaa ambao wamekuja ili kuelimishwa na kufunzwa alafu kuna wafanyi kazi ambao wako pale wakiwa tayari kuwasaidia watu.

Daktari akiwa pale anafanya zoezi ya mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda kama ameshika mguu. Huenda huyo mgonjwa amekua na tatizo la mguu no wonder anafanyiwa zoezi hilo.

Hizi ni dawa ambazo mtoto mdogo hutumia.

Hapa ni duka la dawa. Kwa duka la dawa, kuna baba mmoja muuzaji anayeuza hizi dawa. Huyo baba amevaa shati lake nyeusi, akiwa anazipanga dawa zake kwa rafu ili zikuvutie, na tena muuzaji yeyote ama mgonjwa yeyote akiona kinayo pendezwa.

Hapa ni katikati ya maji ama ya mto. Hapa kuna baba mmoja anabeba mwingine akiwa anataka kuvuka hiyo maji, alafu pale kando kuna baba mwingine amesimama pale wakingoja waende ili pia waeze kupita ili maji.

Mama

Chupa hili tatu. Kuna moja kwa rangi yake nyeupe. Hizi ni dawa ambazo hasa huwa inatumika na watu ili waweze kuongeza damu na tena kuwe na nguvu na afia nzuri mwilini.

Kuna msichana mmoja amekaa pale kwa kitanda alafu mbele yake kuna daktari. Msichana anaeza kuwa anamuelezea daktari matatizo ambayo anapitia daktari naye anasikiliza kwa makini anapoelezwa.

Mwanaume mmoja ambaye ameenda pale ili apewe chanjo. Daktari naye amempea chanjo akitumia sindano katika kumdunga mikono ya huyo mwanaume. Mwanaume amefunga macho sababu ya huenda uchungu.

Hapa kuna daktari wawili wote wamevaa sare wakiwa oparesheni , kuna mtoto amelala pale mgonjwa mmoja ameshika kufanya oparesheni kwa huyo mtoto mwingine akiwa anamwangalia.

Kumekuwa na moto ambayo umechomeka. Hii kuchomeka imeharibu mimmea ama makali za watu. Kuna watu wengi wa aina wengi wamekuja kuona kile ambacho kimetendeka pale.

Hizi ni dawa ambazo mara kwa mara huwa inapewa mtu ambaye aliyekuwa na shida ili kama bado iko ndani ya mwili yake anapewa ili kupea nguvu na tena kupoa mauchungu ambayo mwenyewe anaweza kuwa anapitia.

Hii dawa ambaye sana sana mtu ambaye akona shida ya damu mwili wake anafaa kuimesa hii dawa inasaidia kuongeza damu katika mwili.

Hii ni dawa ambayo asa wanapea watoto walio na umri miaka ili kuzuia magojwa na tena inasaidia kutoa maumivu katika mwili ,tena inasaidia kupea ngozi mzuri na afya nzuri.

Hapa kuna vitu ama kuna dawa tofauti tofauti ambazo ziko zinauzwa. Hapa ni duka la dawa. Tena kuna, hapa kuna vitu ambazo zimechorwa zikiwa pale.

Hapa ni kwa gari ambalo kuna wenye wamevaa sare zinazofanana. wanaeza kuwa walikuwa wanasafisha kitu ama wanabeba vitu ambayo ni iliyo na germs mingi wate wakiwa na kwenye gari ama nyuma ya gari.

Hapa kuna wafanyikazi ambao wamekaa viti, wakiwa wameandika vitu, alafu pale kuna kina mama ambao wamepanga laini, ili wawezenkusaidiwa, pale kuna mwanaume pia ameketi.

Hii picha inatuonyesha baba mmoja amesimama pale. Huyu baba amevaa koti lake nyeupe, ikiwa mbele yake Kuna mtungi amezipanga kwa laini inayo kuvutia , nyuma yake tena kuna mitungi ambazo zimezipanga vizuri anaziosha ama anaeza kuwa anaziweka vizuri.

Chupa nne zote hizi chupa zikiwa ndani yao kuna dawa. Hizi dawa haswa huwa inatumika katika mwili kuzuia magonjwa ama tena ,kuwa na ngozi inayovutia.

Nyumba ambayo imeporomoka.

Hii ni chupa mbili ambayo imefunikwa hapa mbele alafu nyuma yao kuna boksi hii dawa ambayo hasa hutumika kuongeza mwili nguvu na tena kuzuuia magonjwa ya baadaye.

Hapa ni sanduku ambayo imetoka dawa, dawa hizi haswa huwa inatumika ili kuongeza nguvu katika mwili, tena husaidia kutoa maumivu na kutoa madawa ama magonjwa ambayo yanaeza ibuka.

Mama ama mschana huyu ameleta mtoto wake hospitali ili aweze kupewa chanjo, kuna daktari ambaye ameketi iliape mchanjo huyo mtoto kupitia mdomo, alafu kando yake kuna daktari pia amesimama.

Gari hili kwa rangi yake nyekundu ikiwa imeandikwa maandishi pale imeandikwa exhauster alafu kando yake ya hii gari kuna wanaume wawili ambao wanazungumza.

Hizi ni dawa ambazo hupea mtoto.

Maji ama ni sabuni amabyo imeongezwa maji. Inakuwanga haswa ya kuosha sufuria, vyombo kwa nyumba kama unataka kuosha nayo nyumba ama ni nguo tena unaeza tumia kuosha choo. Inakuwanga na harufu nzuri ya kuvutia.

Kumekuwa na maji mingi ambayo imeleta ama kumenyesha ikaletaa maji mingi, maji haya imeingia katika chumbani ya watu , pale kuna mwanamke mmoja ambaye anatoka katika huyu nyumba maji haya inaeza leta ajali na kuharibu Mali za watu.

Hawa ni watu ambao wamesimama mbele kama wameshika karatasi iliyo na mandishi mbele yao kuna mizigo ambayo wamepanga mzuri Kanda yake tena kuna wamama ama mmama moja ambaye amesimama hapo.

Hapa ni picha ambayo inaonyesha dawa, dawa hizi hutumika na mgonjwa kuyuliza maumivu ama tena kumpea nguvu tena inazuia magojwa baadae katika mwili wake

Hizi ni dawa ya mtoto aliye na miaka kumi na jini.

Hapa kuna mama mmoja amepeleka mtoto wake kwa chanjo, mbele yake huyu mama ameshika mtoto wake halafu kuna daktari ambaye anamsaidia huyo mama kumpea mtoto chanjo. Daktari amefungua mdomo laini mtoto ili ampee chanjo inayofaa.

Wanawake ambaye mmoja akiwa pale mjamzito anatibiwa na daktari ikiwa kuna wanawake wengine wamekaa kwenye viti kama mfano ili kuonyesha jinsi ambavyo wanafanya wakati wa ujauzito.

Wanaume wawili, wote wamevaa nguo ya nyeupe, hawa wote wamevaa, kuna mwenye amevaa mtungi mgongo wake na ameshika akiwa akiosha hiyo chupa, pale kuna mwingine ako huko ndani akisafisha ili kuondoa uchafu.

Dawa hili likiwepo katika boksi. Hii ni dawa ambazo haswa huwa inatumika pale ili kuzuia magonjwa ya baadaye na tena kukupea afya inayotakikana katika mwili.

Wanawake hawa wawili kuna moja muislamu amekaa pale alafu kuna daktari ambaye amevaa nguo lake nyekundu akiwa labda anafunza jinsi ya kueka meno manake huenda huyu muislamu ako na shida ama tatizo la meno.

Kuna dawa katika chupa alafu kuna dawa katika sindano, zote zikiwa zimewekwa katika meza ya rangi cheusi. Hizi ni dawa ambazo hasa hutumika kupea watoto chanjo, ili kuzuia magonjwa na tena kuepuka magonjwa ya baadae.

Kumenyesya mingi, na kunyesha imeharibu barabara, hii maji imeharibu barabara ambayo watu wangepitia ama magari, hapa kuna watu wengi ambao wanapitia mguu, ilhali wengine wamekuja kuhudhuria ama kuona.

Hapa kumekua na maji mingi manake imeingia chumbani mwao, hapa kuna wanawake wawili wakiwa wamepita ndani ya maji ambayo inaweza kua imesababisha hasara na tena uharibifu wa mali.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amekunja ameeka nywele yake, akiwa amebeba mtoto wake katika hospitali. Alafu pale kuna daktari mmoja ambaye anaelimisha huyu mama jinsi ya kumueka mtoto wake ama dawa ambazo anafaa kumpea mtoto.

Hapa kuna mama mmoja ambaye ameketi pale hospitali anaweza kuwa anashida la maskio. Mbele yake kuna madaktari watatu wanamsaidia kuangalia shida ama tatizo la maskio lake.

Pale kuna daktari, daktari huyu akiwa katika chumba la watoto. Watoto ambao wamezaliwa wakiwa na kilo ndogo. Pale akihakikisha kuwa mtoto amekuwa sawa ili kuhakikisha kuwa amepata kilo kwa haraka upendao.

Kwa picha kuna chupa la dawa. Alafu kuna tena sindano. Mkono hiyo amevaa gloves huenda ni daktari ambaye anataka kutoa dawa kutoka kwa hii chupa akitumia sindano.

Kuna hii chupa ambayo imeanguka hapa mezani, ikiwa ndani kuna vidonge tembe. Hizi kuna vidonge ambazo huwa inamezwa wakati unapokuwa ama unasikia maumivu mwilini. Pia inakusaidia kuwa na nguvu katika mwili yako baada ya kuwa mgonjwa.

Chumba hili inaweza kuwa ni hosiptali, pale kuna madaktari ambao wamevaa koti lao nyeupe, halafu hapa kuna mama amekaa karibu na daktari, huku daktari anamwelezea ama anamwelimisha huyu mama.

Hii ni shamba ambapo ndani yake kuna ndizi na ndizi hizi zikiwa sawa ama zikiwa tayari kukatwa ili abebe soko

Baba mmoja ambage amelala kwa kitanda akiwa ameangalia juu, yeye amevaa miwani ya rangi nyekundu, alafu kando yake kuna daktari akiwa tayari kumsaidia huyu mwanaume.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi katika kiti lake nyeupe, pale ameshika mashini ambayo hua wanaweka watoto wamezaliwa kabla ijafika awamu wao ama kilo inayofaa. Huyo ameshika huenda ni baba wa mtoto ambaye amekuja kuangalia afya ya hio mtoto.

Hapa kuna daktari mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu. Mbele yake ameshika dawa ama kutoa dawa kutoa kutumia sindano. Amefungua anataka kupea chanjo mtu. Alafu kwa nyuma yake kuna watu wamepanga laini.

Kuna meza ya rangi nyekundu. Kwenye meza pale kuna madawa aina aina. Alafu tena pale kuna kiti. Inaweza kuwa daktari amekelea dawa zake pale, akiwa anawachanja watu katika chanjo.

Hawa ni watoto, wasichana wawili. Wakiwa pale wakiosha mikononi mwao, kijana yuko pale akiosha mikoni na msichana akiwa anamwekea maji ama amefungukia tapu ili aweze kuosha mkono.

Kuna mwanamke mmoja mabye amevaa sare zake nyekundu, alafu kando yake kuna mwanaume au kijana ameshika mtoto. Huenda huyu mtoto ametoka kuzaliwa, hapa nikiwa hospitali, wamekalia katika kutanda ya hospitali.

Mama huyu daktari akiwa pale kama ameshika sindano lake, akitoa dawa kutoka hiyo chupa. Kando yake kuna wafanyikazi ama watu ambao wamekuja kwa wingi wakiwa wamepanga laini, huenda wamekuja hiyo chanjo pia.

Dawa hizi, kuna dawa ambazo ziko kwa boxi mbili alafu kuna sindank moja pale, alafu kuna chupa mbili pale za dawa, hii huwa wanatia dawa kupitia hiyo chupa.

Kwa hii picha kuna moto, moto ambaye imelipuka katika msitu maanake kuna miti ambayo pale imechomeka huenda moto imelipuka na kuchomeka na ilhali hakuna watu wameweza kuiona ili waweze kuizuia.

Mwanamke mmoja akiwa amelala katika kitanda ya hospitali alafu kwa mkono yake ameshika mtoto mdogo ambaye amejifunika na leso yake, huenda huyu mtoto ametoka kumzaa amepewa ili ashike mtoto yake mpya.

Mwanamke mmoja ambaye ameshika nywele yake vizuri anekaa jwa kiti, akafu kando yake kuna daktari ambaye amevaa nguo lake nyeupe akiwa anamlea huyu ama chanjo kupitia kidole chake.

Mwanaume mmoja, ofisa ambaye amevaa nguo zake za kazi akiwa pale kwa kwa pale pakoshea mkono, ameosha mkono yake akitumia sabuni. Kuna pale sabuni na maji safi ambavyo mtu anavaa kuosha.

Daktari akiwa amesimama pale kama ameshika mtoto ambaye ako kwa kitanda. Kando yake kuna mama ama kuna msichana ambaye amevaa gauni yake nyeusi. Huenda huyo mama ameleta mtoto hapa hospitali ili apewe chanjo na huyu daktari.

Kuna mwanamke moja ambaye pale ameshika taa. Alafu kuna mwanamke mwingine ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa ameshika mtungi uenda anataka kumwanga maji kuweka mtungi yake ili abebe, pale kando kuna shamba ambako kuna mahindi.

Kuna chupa ya rangi nyeusi, ikiwa pale imeekwa katika meza. Meza hilo nyekundu, hii dawa huuzwa huwa inatumiwa pale kuondoa madudu ambazo hupatikana katika vitanda vya kulalia.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa nguoz ake za kazi akiwa amepita pale yeye akiwa ni kama anatoanisha ama anachoma dudu ambazo zilikuwa zimepanda pale mabatini.

Mama akiwa amepeleka mtoto wake hospitali, alipewe chanjo na daktari kupitia mkono yake. Ameshika mtoto wake, ilhali daktari amesimama kando yake, akiwa anampa mtoto chanjo.